Hapa kuna maandiko ambayo zimeandikwa Msitu Wetu. Na pia inaonyesha miaka ijayo. Na pia inaonyesha tofauti ya msitu na inaonyesha vile wanakaa kuchunga msitu na umuhimu ya msitu pia. Na inaonyesha vile wanafa kuchunga msitu.

Hapa ninaona watu wamevaa nguo ambayo imefanana na inaonyesha ni nyekundu, hao watu wamesimama pia kuna mwenye ameketi ambaye ni mlemavu ambayo amekaa kwa kiti chake ambacho anatumia wakati anatembea, hii picha ilishuhudiwa na mtu fulani.

Tunaona watu wengi ambao ni wa Kenya. inaonyesha kwamba hawa ni wakimbiaji ambao wanakimbia 10. ninaona aliandikwa na suti ya H. inaonyesha wakiwa ni wakimbiaji hodari kwa wanawake ambao wanakimbia sana.

ninaona maandishi liloandikwa, cheza, jifunze na kuwa pamoja. Pia ninaona mkono ya kulia na mkono wa kushoto inaonyesha ikiandikwa maandiko ambacho ziliandikwa kwa kitabu.

Hapa ninaona wakimbiaji wanne, kuna wanaume wawili na kuna wanawake wawili. Inamaanisha hao wanakimbia kwa uwanjani ama wanafanya mazoezi kutokana na mchezo ambayo iko mbeleni. Sasa hao wanajitayarisha ili wakuwe washindi.

Hapa naona watu ambao wanasimama na pia kuna hao ambao wamekaa kwenye kiti cha magurudumu, hao ninaonyesah ni watu walemavu na hapa ni pahali pa kutolea kiti cha magurudumu ili waweze kutembea.

ninaona mafaili ambazo zimepangwa. Hii inaonyesha ya kwamba hapa ni ofisini ama ni mahali ambapo wanasanya barua ama wanasanya vitu ambavyo viliandikwa ili wachunge visipotee ndio wakihitaji mbeleni wanakuja kuona ama wanafuatilia wakati kuna kitu ambacho inahitajika.

Hapa ninaona kitabu ambapo wanafunzi wanatumia kusoma. Hii ni imeandikwa ni kitabu cha kompyuta ambacho wanafunzi wanakaa kusoma ili waelewe mambo kuhusiana na kompyuta ama teknolojia ya kisasa.

Hapa ninaona wakimbiaji ambao wako na furaha. Inaonyesha ya kwamba hao ni warafiki ambao wanashikana ili waweze wakimbie pamoja ili waweze wakue washindi.

Ninaona watu wawili ambao ni walemavu na wanacheza mpira wakiwa na shida mguu yao na ukiona pia wanajaribu kufuatilia mpira kabisa lakini juu wako na hizi vitu ambazo wanatumia kutembea sasa hao wako na furaha kucheza.

Hapa ninaona mtu ambaye ni mlemavu ama ni mtu ambaye ana mguu mmoja na yeye anajaribu kucheza mpira kwa uwanjani. Hii inaonyesha watu wote wanaweza kucheza mpira hata kama ni mlemavu.

Hapa inaonyesha ni uwanja kuu ambalo watu huchezea, tunaona huyu mtu akiwa kwenye mchanga ambayo imeegeshwa, yeye anacheza ama kuna kitu ambaye anafanya wakati wa wa mchezo, hapa inaonyesha wachezaji wanaendelea huko.

hapa ninaona maswali ambayo mwalimu alikuwa amepea mwanafunzi ama wanafunzi wake na ashasahihisha na inaonyesha huyu mwenye alikuwa anafanya alipita vizuri na inaonyesha alielewa jinsi hisabati inafanywa vizuri juu hakuna yenye alikosa hata moja

Hapa ninaona watu watatu ambao wako uwanjani wa mchezo. Mtu mmoja ni mtu ambaye ana shida kwa mwili yake. Na hao watu wawili ni walemavu ama hawa ni watu watatu. Sasa huyu mwingine anafundisha ile anaweza cheza mpira.

Hii inaonyesha mtihani ambayo mwanafunzi alifanya, hii inaonyesha ni hesbati na imesahihishwa na mwalimu na kuonyesha ya kwamba mwanafunzi alipita vizuri na inaonyesha mwanafunzi huyu alielewa ambacho mwalimu alifunza akiwa darasani.

ama inatumika haswa katika shule ama ofisini wakati kuna kituo cha watu wanaandika na kuweka kwenye kompyuta kama mchinja huntu ambako kule kuna kitu ya shule kama kiti.